Mtu akiwa amejikita kwenye tarakilishi yake inayotumika kwa masomo ya mtandaoni. Mtu huyo ameonekana kutumia mgongo akiwa amevaa nguo nyeusi na mikono yake ikiwa kwenye kiibodi akionyesha anatumia tarakilishi yake.

Jukwaa la kujifunza kidijitali ambapo mwanamke anamfundisha mtoto mdogo huku wote wakiwa wamevaa vichwa vya sauti maskioni mwao.

Wasichana wawili wakicheza mchezo wa hockey uwanjani. Msichana wa kushoto amevaa fulana ya samawati juu na shati la ndani la rangi nyekundu na kaptula nyeusi huku akishika mpira wa hockey wenye ncha ya samawati. Anaonekana kuwa mdogo zaidi. Msichana wa kulia amevaa fulana nyekundu na kaptula nyeusi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kitanda cha juu kimetandikwa kwa shuka na kina blanketi. Na upande wa juu wa kitanda umeegemea ukuta wa nje wa chumba.

Chumba chenye vitanda viwili ya ghorofa. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro yenye shuka za rangi ya samawati. Kila kitanda kina mto mmoja wa rangi ya samawati. Sakafu ya chumba ina vigae vya rangi ya kahawa iliyokoza.

Chumba Cha kulala kilichopangwa vizuri na chenye mwanga kitanda kimoja kimefunikwa na shuka nyeupe safi na kina mbu mweupe uliotandikwa juu yake dirisha la chumba lina pasia cheupe lenye michoro ya samawati.

Darasa la kompyuta ambapo wanafunzi watatu wa kike wamekaa kwenye viti vyao wakitumia kompyuta, wamevalia sare zinazoonekana kuwa nyekundu na nguo za chini zenye miraba.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya mtu mmoja mmoja. Kila kitanda kina godoro na shuka zenye mchanganyiko wa rangi nyekundu na nyeupe au waridi. Kati ya vitanda hivyo, kuna kabati kubwa la mbao lenye milango mingi linaloonekana kutumika kuhifadhi nguo au vitu vingine.

Chumba kinachoonekana kama bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Vitanda hivyo vina magodoro au matandiko meupe. Ukuta wa chumba una rangi ya chungwa iliyokolea na kuna mlango mweupe unaoonekana nyuma ya vitanda.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Mbele ya darasa kuna ubao mrefu mweupe. Madirisha yenye nondo yanaonekana upande wa kushoto yakiruhusu mwanga kuingia ndani.

Darasa kubwa, tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuta za darasa zinaonekana kuwa za rangi ya manjano iliyo-fifia na kuna ubao meupe upande wa kushoto.

Chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi. Katika sehemu ya kushoto kuna kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya kijani. Juu ya kitanda kuna neti nyeupe ya mbu iliyoning'inia kutoka dari kwenye ukuta wa rangi ya dhahabu iliyokoza kidogo.

Mlango mkuu wa jengo la maktaba. Milango miwili mikubwa ya mbao iliyofunguliwa wazi inaelekea ndani ya maktaba. Ndani ya maktaba kuna kaunta ya mapokezi na vitabu vinavyoonekana kwa mbali. Upande wa kushoto na kulia wa mlango mkuu kuna maandishi makubwa yenye mapambo ya mbao.

Chumba chenye vitanda vingi vya bati vinavyoonekana kama maradhi ya bweni au kambi. Vitanda vingi ni vya ghorofa mbili vikiwa na fremu nyeusi ya chuma na magodoro yaliyofunikwa kwa vitambaa yenye mistari au rangi tofauti.

Chumba kidogo kinachoonekana kama chumba cha kulala au cha kusomea. Upande wa kushoto kuna kitanda kimoja kidogo chenye mto mweupe na shuka la rangi ya samawati na nyeupe lililokuwa na miraba.

Ukumbi mkubwa wa mikutano au mihadhara, ulio na viti vingi vya rangi ya samawati vilivyopangwa kwa safu ndefu. Kila kiti kina sehemu ina mahali ya kukalia, iliyofunika na kitambaa cha samawati na sehemu za mikono za mbao au plastiki nyeusi.

Chumba kinachoonekana kuwa ofisi au darasa dogo. Kuta za chumba zina rangi ya manjano iliyokolea au rangi ya dhahabu. Upande wa kushoto kuna ubao mweupe mkubwa unaotumika kwa kuandika au kuonyesha taarifa. Mbele ya ubao huo kuna kiti cha plastiki chenye rangi ya samawati.

Chumba kidogo chenye samani chache kinachoashiria labda chumba cha kulala au makazi rahisi ,upande wa kushoto kuna kitanda kimoja chenye godoro la kijani kibichi na mto wa kijani ,juu ya kitanda kuna neti nyeupe ya kuzuia mbu iliyoning'inia kutoka dari.

Kitanda cha ghorofa chenye fremu ya chuma. Kitanda cha juu kimetandikwa shuka na kijani na nyeupe yenye milia na kina mto mmoja. Kitanda cha chini kimetandikwa shuka yenye mchirizi ya kijivu, nyeupe na nyeusi na kina mto wa rangi ya kahawia isiyokolea.

Kitanda cha ghorofa. Kitanda cha chini kimetandikwa godoro na mto mweupe wenye mchoro wa zambarua. Kitanda cha juu pia kina godoro. Kushoto kwa kitanda kuna ngazi za chuma za kupandia.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa kinachoonekana kama bweni au chumba cha kulala cha watu wengi. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa chuma cheusi na vina magodoro yenye mapambo ya kahawia au rangi ya udongo. Kila kitanda kinaonekana kuwa na mtandiko machache.

Kundi la watu wanaoketi kwenye meza ndefu huku wakiwa wanashugulika na tarakilishi zao ndogo.

Darasa lililopangwa vizuri lina sakafu ya kijani, ubao mweupe, madawati na kuta nyeupe katika mazingira safi na nadhifu.

Darasa lenye wanafunzi na mwalimu. Mwalimu ambaye amevalia suti ya samawati amesimama mbele ya darasa akishikilia karatasi au daftari. Wanafunzi wameketi kwenye viti vyao nyuma ya meza za mbao wakiwa wanamwangalia mwalimu au wanafanya kazi zao.

Darasa la shule ya msingi. Wanafunzi wameketi kwenye madawati wakisikikiza mwalimu aliyesimama mbele ya ubao mweusi. Mwalimu anaonekana akielekeza kitu kwenye ubao huku akishikilia mswaki mkononi. Wanafunzi wamevalia sare za kijani.

Mtoto mvulana, akipokea chakula kutoka kwa mtu mzima. Mvulana amevalia koti la samawati na shati la njano, na la samawati ndani. Ameshika sahani ya plastiki, yenye chakula, ambayo inaonekana kuwa uji au chakula kingine cha laini.

Mwanamkevmzma na msichana mdogo. wanashirikiana katika bustani ya kuchezea. Mwanamke huyo ana nywele fupi zenye mvi na amevaa miwani. Ametabasamu na anaonekana akitumia lugha ya ishara ya mikono wake wa kushoto.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kochi. Amevalia fulana huku akimwelekeza au kumfunza mwanaume wa pili ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevalia kofia la manjano na koti ya kijivu.

Kundi la wanafunzi au mafundi wawili wakifanya kazi kwa bidii kwenye meza labda wakiwa katika mafunzo ya teknolojia au ufundi wa simu. Mbele kabisa, mwanamke amevaa hijabu na vazi la samawati la kazi na anainama.